Mwanamke ambaye amevaa koti ambayo ni ya njano, na shati ya ndani nyeupe, anabasamu dhamani yake ni nyeupe, huku akiwa na nywele ndefu. Mbele yake kuna tarakilishi ambayo inaonyesha matumizi ambayo inaweza kuwa ni ya kujifunza, kusoma, na pia kuandika kwenye ka.

Mtu aliyevaa saa ambayo ni nyeusi mwenye ngozi nyeupe, anaonyesha kwenye tarakilishi ambapo kuna maandishi. Tarakilishi hio ni ya rangi ya kijivu na mwingine akiwa amevaa pete anaangalia.

Juu ya meza kuna tarakilishi ya kijivu ambapo kuna mwanafunzi mwenye nywele ndefu amevaa miwani nyeupe huku akitabasamu. Ana kalamu na kitabu mezani huku akiangalia tarakilishi hio akiandika mambo yanayoonyeshwa kwenye tarakilishi.

Mwalimu anayefundisha kupitia simu ana tarakilishi mbele yake na simu ambapo nyuma yake kuna ubao ilioandikwa hesabu na ana karatasi mkononi huku akielezea mafunzo.

Katika maktaba, kuna wanawake wawili na mwanaume mmoja; mwanuame akiwa amevalia miwani, wote wakiwa wanatabasamu. Wakiangalia simu ya mkono ambayo mwanamke mmoja mwenye nywele refu akiwa ameshikilia. Nyuma yao, kuna vitabu vingi ambavyo vimewekwa katika rafu.

Mwanafunzi mwenye nywele nyeusi na macho meupe ana tarakilishi mkononi , huku akiwa amevaa koti nyeusi . Mikono yake, mmoja ukiwa umeshikilia sikio lake moja.

Juu ya meza kuna kikombe cha chai pia kuna simu kitabu taa kalamu na pia kunatarakilishi ambayo ni ya rangi ya kijivu na mwanamke anatasama tarakilishe hio inaonyesha watatu wengine.

Wanafunzi walio katika darasa wanacheza kutumia teknolojia. Wanavaa vitu katika vichwa vinavyowapeleka katika dunia ingine ili kuoza mambo ambayo hayawezekani katika maisha ya kawaida.

Vitabu viko juu ya meza. Kuna ngazi inayoonyesha mtu akitoka upande wa chini kuelekea upande wa juu. Kuna simu juu ya meza hio, kuna watu wanaondika katika tarakilishi zao. Kwenye tarakilishi, kuna maandishi ambayo yanaonyesha video.

Kwenye hospitali kuna muuguzi mwenye nywele ndefu huku akiwa amevaa shati ya rangi ya samawati na shati nyeupe kutoka upande wa ndani. Ana simu mkononi huku mezani kuna tarakilishi ambayo nje ina rangi ya kijivu na meza nyeupe yenye vitabu juu yake.

Kwenye darasa, chuo kikuu kuna wanafunzi ambao wanatumia tarakilishi. Mwanafunzi wa kiume aliyevaa miwani, ameangalia tarakilishi yake ambayo ni ya rangi ya kijivu. Mwenzake aliye upande wa kando akiwa na tarakilishi nyeusi na kikombe cha chai mezani.

Mwanamke mwenye nywele ndefu huku akiwa anaangalia tarakilishi ambao ni ya kijivu mbele yake akiwa amekalia keti jeusi meza ambao ameekelea mkono ni nyeupe huku akiwa amevaa shati ambayo ni ya rangi majungwa.

Mwanamke aliyevalia miwani na shati ya ndani ambayo ni nyeupe na ya nje ambayo ni nyeusi, anatabasamu huku akiangalia tarakilishi ya kijivu iliyo juu ya meza, na juu ya meza hiyo kuna kikombe cha chai, kuna kitabu, kalamu, na pia kuna mmea.

Kwenye tarakilishi ambayo sehemu enyewr nyeusi na mahali mengi imeandikwa, kuna sehemu inaonyesha sehemu ya kusoma ambayo imeandikwa nadi. Kuna mwanaume amevaa miwani na nguo nyeusi ambaye anaelezea jinsi io sehemu inavyo fanya kazi.

Tarakilishi, ina maandishi ya kuonyesha maandishi yaliowekwa ili kuweza kuleta matokeo yanayohitajika. Maandishi hayo yameandikwa na mtu ili kuleta matokeo.

Darasa, la wanafunzi wawili, wa kike na wakiume, wote wakiwa na tarakilishi nyeusi mbele yao, ambapo kuna mwalimu wa kike ambaye amevaa miwani, huku akiwa anaonyeshana kwenye tarakilishi ,ambapo kuna kitabu na pia video.

Mwanafunzi aliyevaa shati enye rangi ya njano, ana kitabu mezani ambao ni ya rangi nyeupe na kalamu. Kuna tarakilishi mbele yake ambapo kuna mwalimu anayeonyeshana kwenye ubao

Kwenye bango lililoandikwa masomo. Kuna aina ya masomo tofauti tofauti. Kuna hisabati, kuna sayansi na mifano ya hisabati ni kama, ni gani unayoonyesha nambari mbili ili upate nne.

Mwalimu anayeandika kwa ubao mweusi kwa kutumia chaki ya rangi ya nyeupe, amejifunika kitambaa cha rangi ya samawati kichwani huku akiwa amevaa nguo nyeusi. Anaandika kwenye ubao huku wanafunzi wakitanga.

Kuna chumba cha malazi kilicho pangwa na vitambaa vya kijani. Kuna neti mbili ambazo ni za rangi nyeupe, kuta na sakafu ya chumba hicho imepakwa rangi nyeupe, pia kuna picha kwenye ukuta wa chumba hiki.

Kwenye darasa kuna viti ambavyo mguu ya viti hivi imepakwa rangi ya kijani. Sakafu na kuta za kuta hizo imeweza kupakwa rangi nyeupe. Kuna dirisha ambazo zinaweza kufunika na vitambaa vinavyofunika dirisha hizo.

Kwenye duka kuu, kunaweza kuuzwa vitabu kwenye rafa. Vitabu vinavyofanana vimekatwa katika rafu moja. Wanawake wako kwenye maktaba hayo, ambapo wanawake wawili wamevaa blauzi ambazo za rangi nyeupe.

Katika mchezo wa kikapu, kuna timu mbili . Timu ya kwanza imevaa nguo za rangi samawati, timu nyingine imevaa nguo za rangi ya machungwa huku wakiwa wanacheza . Wote wamevaa viatu vyeusi.

Kwenye bweni ambapo sakafu nyeupe na vitanda viwili vilivyotandikwa vitambaa vyeupe na taulo nyeupe juu ya vitanda hivyo kuna blanketi na pia kuna kito cheupe kuna kiti pamoja na meza.

Shule ambalo imeshangiliwa kupewa basi mpya ambapo basi hilo limepambwa na wanafunzi wote kushangilia huku mkuu wa shule amevaa suti nyeusi na kushangilia kutembea mbele ya gari hilo.

Kwenye chumba cha malazi kuna kitanda ambacho kimetandikwa kitambaa cheupe. Kuna meza nyeupe na kiti ambacho ni cheupe na sehemu nyingine kupakwa rangi ambayo ni nyekundu. Kuta za chumba hicho kimepakwa rangi nyeupe.

Kuna kiwanja ambapo watoto wanacheza mpira. Kuna mpira ambayo wanacheza huku wakiskumana wengine wamevaa nguo nyeusi huku wengine wamevaa nguo nyekundu ili kuonyesha wako katika makundi tofauti ile imevaa nyekundu inapingana na ile imevaa nyeusi.

Kwenye chumba cha kulala chenye kuta ya kijani, kitanda cheusi kiimetandikwa kitambaa . Kando ya kitanda hicho kuna kabati ambayo ina taa juu yake. Kuna meza katika chumba hicho ambayo ina machungwa na kikombe cha soda.

Kwenye ukumbi mkuu wenye sakafu nyeusi kuna viti vilivyopangwa katika sehemu tatu ama katikati sehemu ya kupita. Viti hivyo vimepakwa rangi nyekundu na miguu yao kupakwa rangi nyeusi.

Katika maktaba yenye sakafu nyeupe, kuna wanawake watatu. Mmoja huku amevaa buibui nyeusi na mwingine akiwa amevaa barakoa ya samawati wa tatu wakiwa wamevaa barakoa nyeusi, wote wanasoma. Nyuma yao kuna vitabu vilivyowekwa katika rafu.

Kwenye ukumbi mkuu wenye sakafu nyeupe, sakafu wameketi huku wakiwa wanaangalia mitihani yao. Wanafunzi wote wameketi katika mstari huku kila mmoja akiwa anafanya mtihani. Mbele ya ukumbi huo kuna kiti na meza.

Katika kiwanja chenye nyasi ya kijani iliyochipuka, kuna ua uliotengenezwa kwa maua, kuna miti mirefu, pia kuna mabati ambayo yamepakwa rangi ya samawati, kuna gari lililoegeshwa, wanafunzi wanaokimbia katika kiwanja hicho.

Watu wengi wamesimama kando ya dimbwi la kuogelea maji ambapo watu wenye wanao ogelea wanaanguka katika maji hayo ilikuanza kuogelea mashindano hayo

Kando ya barabara kuu kuna magari yaliyoegeshwa, moja cheusi nyingine ya rangi ya kijivu. Kuna mti mkubwa uliomea chini ya nyaya za umeme. Kuna bango kubwa linayoonyesha nyumba za kulala za wanafunzi ambapo ndani yake pamezungukwa na ua wa matofali.

Chumba cha malazi kina vitanda vitatu venye vito na blanketi, vitanda vyote vimetandikwa vitambaa na kamba ya kila kitanda lina kabati ambalo limewekwa. Pia kuna dirisha ambayo ina vioo vyeupe.

Kwenye ukumbi mkuu, viti vimepangwa na meza kuwekwa. Viti hivyo ni vyeupe na meza imetandikwa kwa kitambaa cheupe na kando kuwekwa kitambaa chekundu. Pia kuna mapambo katika chumba hicho.

Kwenye ukumbi mkuu, viti vimetengenezwa katika vikundi na kuwekwa. Katikati kuna sehemu ya kupita huku sakafu ikiwa imetengenezwa na kupakwa rangi ambayo ni nyeupe. Kuna sehemu ya chini ya ukumbi na sehemu ya juu ya ukumbi.

Nje ya shule kuna ua uliotengenezwa na kuchongwa vizuri kwa makasi uliotengenezwa kwa maua .Sehemu hiyo ni nyevu kwa sababu mvua imetoka kunyesha . Shule hiyo imepakwa rangi nyeupe na imewekwa vioo vyeupe.

Katika bweni ya wanafunzi, kuna neti iliyo upande wa juu. Pia kuna vitanda ambavyo vina vito. Kuna nguo zilizowekwa katika kitanda. Vitanda vingine vimetandikwa vitambaa ila vitanda vingine havijatandikwa vitambaa. Pia kuna mlango na dirisha.

Kwenye darasa wanafunzi wamekaa huku wakiangalia tarakilishi iliyo mbele Yao ambayo ni ya rangi nyeusi. Pia kuna mwalimu aliyesimama mbele ya ubao mweupe ambao umezungukwa kwa kupakwa rangi ya kijani.

Kwenye chumba chenye ukuta cheupe na sakafu nyeupe kuna viti vitano nyeusi na meza ambapo pia kuna kiti upande wa mbele na meza pande yake ambayo ina kalamu na vitabu.

Kwenye bweni, kuna vitanda vilivyotengenezwa. Vitanda hivyo, vina mito ya kulalia, ambayo ni ya rangi ya samawati na iliyopitishwa mistari myeupe. Vitanda hivyo, kuna vitanda ambavyo viko upande wa chini na upande wa juu na kuna ngazi ya kupanda.

Kwenye maktaba mkuu ya shule kuna wanafunzi ambao wamekaa katika kiti na ambapo mbele yao kuna walimu wawili. Wanafunzi hao wanaangalia kwa makini. Kuna vitabu vilivyowekwa katika rafa ambavyo ziko katika kila pande ambapo wanafunzi wamekaa.

Kwenye chumba cha wanafunzi, kuna kitanda kilichotandikwa kitambaa, kuna kitio uu ya meza hicho, kuna meza nyeupe na kiti cheupe ambacho sehemu nyingine ni nyekundu. Sakafu ya chumba hicho ni safi.

Karatasi ya hesabu kutoka shule ya Cambridge. Shule hio inapeana kwa wanafunzi ambao wana nambari ya usomaji. Karatasi hiyo mwanafunzi anafanya kwa saa mbili na dakika thelathini.

Kwenye darasa, wanafunzi wameketi huku wakiwa wamevaa shati nyeupe na viatu vyeusi. Mbele ya darasa, kuna ubao mweusi na ubao mweupe. Wanafunzi wanatumia simu ili kuweza kusoma.

Kwenye kiwanja ambapo watu wanacheza huku wakiwa wamevaa koti ambazo ni za rangi ya samawati wanatabasamu huku wakicheza wakiinua mikono, wengine wanacheka . Kuna watu ambao wamevaa barakoa ya rangi ya samawati.

Ni sehemu ya kutengeneza vitu kwa kutumia mabomba. Mwanamke huyu na mwanamume mmoja wanatengeneza vitu hivyo huku mwanamume mmoja akikata bomba juu ya meza hiyo wote wakiwa wamevaa nguo ambazo ni za rangi ya samawati.

Kwenye shule ya kufundishwa au kuweza kushona kwa kutumia mashine. Mtu anayemsaidia mmoja kujua kufunza anamwelekeza huku akiwa anashona nguo ya rangi ya samawati. Anayefundishwa amevaa saa mkononi.

Chumba ambapo kuna ubao mweupe kuna karatasi zilizowekwa kwenye ubao. Wasichana pamoja na wavulana wamesimama huku wakimsikiliza mwanaume aliyevaa suruali nyeusi ambayo anawaelekeza wote wakiwa na karatasi na kitabu mkononi.

Sehemu ambapo wanawake wanaweza kupangwa sura. Wanawake wamefunikwa kitambaa ambacho ni cha rangi nyeupe huku wanawake wamevaa shati za njano wanawahudumia huku wakiangalia kwa umakini.

Masomo ya watu wakubwa ambapo yanafanyika kwenye jumba la rusheran ambapo wanafunzi ambao ni wakubwa wanaweza kusoma, wanafanya mtihani wa kwanza na mtihani wa pili, pia wanafundishwa kiingereza.

Katika michezo watu wapo kwenye makundi tofauti ,wengine wamevaa shati ambazo ni za kijani ,wegine wakiwa shati nyekundu huku wegine pia wakiwa wamevaa shati ambazo ni za rangi nyeusi.

Ni kiwanda ambapo, kuna upishi wa chakula unaofunzwa. Wanafunzi wanafundishwa jinsi ya kupika keki, pa kupima unga na vifaa vingine vya kusaidia kupika ambavyo vipo juu ya meza. Anayewaelekeza, amevaa nguo ya nje ya kufunika uchafu ambayo ni ya rangi nyekundu.

Anafundisha wanawake kushona, wanawake na wazee waliovaa nyekundu wanajifunika vitambaa. Wanafundishwa kushona na wengine wakiwatazama kwa makini, wenyewe wakitabasamu na kumpigia makofi.

Kwenye darasa ambapo wanawake wanafundishwa, wanawake wengine wamevaa koti za rangi ya samawati kuonyesha mafunzo haya ambayo ni kiafya. Wote wamevaa barakoa ambayo ni ya rangi ya samawati. Mbele yao kuna ubao ambapo karatasi nyeupe zimewekwa na kuna mwanaume ambaye anafunza.

Wanafunzi ambao wamevaa shati nyeupe wenye ngozi nyeusi kwenye sahani ya samawati wanakula chakula ambacho kimewekwa kwenye meza huku wakiwa wamekaa kwenye kiti kilichokaribiana na meza. Chakula wanachokula ni mahindi yaliyochanganywa na maharagwe.

Ni shule wanafunzi wamevaa koti ambazo ni za rangi nyekundu, wanatembea ambapo anga ni ya rangi ya samawati na kuna mawingu nyeupe wanafunzi hawa wana rangi ya ngozi ambayo ni nyeusi.

Kiwanja cha shule ambapo wanafunzi waliovaa koti za kijani wanapanda mti na kuufukia kwa udongo kwa kutumia mikono yao. Wamevaa viatu vyeusi na soksi nyeupe huku wakiwa wamesonga nywele zao.

Wanafunzi wenye vyeti mikononi. Huku wakiwa wametabasamu. Mmoja akiwa ameshikilia mwavuli, huku wanafunzi wengine waliovaa koti za rangi ya kijani ,na viatu vyeusi wanatabasamu.

Kwenye meza kuna chakula ambacho kimewekwa kwenye sahani nyeupe ambapo mtoto ambaye ni wa kiume ameketi huku akiwa amevaa shati mweupe. Ameweka mikono juu ya meza ambayo ina sahani ya nyama.

Watoto ambao wanaabasamu, huku wakiwa wamevaa shati nyeupe na ambao wanasomea mapishi shuleni, wanapiga picha, huku wakiwa wamevaa nguo za kinga, kuchafua nguo wakiwa kwenye mapishi, wengine wakiwa wamefunika vitambaa kichwani.

Mbele ya ukumbi, mwanafunzi ambaye amevaa koti ambayo ni nyeusi akiwa amevaa shati ambayo ni nyeupe anazungumza akitumia kipaza sauti, ambapo kuna walimu wawili ambao mmoja amevaa koti nyeusi na mwingine akiwa amevaa koti ambayo ni ya rangi ya samawati.

Wanafunzi wanpiga picha karibu na bwawa la maji, wanafunzi hawa wamevaa sweta za kijani na sketi nyeusi huku wawili wakiwa wamevaa shati nyekundu, mmoja akiwa na kipepeo mkononi.

Kwenye sehemu ya mapishi ambayo wanafunzi wanaosomea upishi shuleni wamevaa shati jeupe wakiwa wanajifundisha kupika wanavifaa mbalimbali wakiwa kuna sehemu ambayo inatumika kukata nyanya na pia kuna vitunguu juu ya meza.

Ni sufuria ya kupika. Sufuria yenyewe ni nyeusi na ina sehemu ya kushikilia. Mwanafunzi ambaye amevaa viatu vyeusi na ana mwiko mkononi wa kupika nyanya pamoja na kitunguu, akikoroga kwa kutumia mwiko.

Watu wanaojifundisha mapishi wanapika huku wakiwa na viungo kama vile mafuta na nyanya. Wanafunzi hawa wamefunika nywele yao mbele na mkiki wote wakiwa wanatabasamu.

Wanafunzi ambao wanatabasamu huku mmoja akiwa amevaa barakoa. Wanafunzi wote wamevaa shati nyeupe huku wakiwa na chakula mezani ambapo kuna mwanafunzi ambaye ana soda mkononi.

Kwenye mchezo wa vikapu, mtoto ambaye amevaa suruali nyeusi na shati nyekundu anarusha mpira huku akiruka kuweka katika neti. Kuna mwanaume aliyevaa kofia nyekundu kando anayemwangalia mwanafunzi huyo.

Kwenye darasa lenye ubao mweusi huku kuna maandiko meupe, kuna mwanafunzi aliyekaa huku mbele yake kuna meza yenye viungo vilivyowekwa kwenye chupa tofauti tofauti mwanafunzi akiwa amevaa miwani.

Kwenye ukumbi wa darasa ambalo lina kuta nyeupe, wanafunzi wamesimama huku wakiwa wamevaa shati nyeupe na koti za kijani. Viti hivyo ni vya rangi ya kijivu.

Juu ya sehemu nyeupe kuna sehemu ambayo wanafunzi wanachora huku kila mmoja akiwa na kalamu ya kuchora yenye rangi tofauti. Mtoto aliyekaa kwenye kiti cha kukisukuma cheusi ana kalamu ya samawati huku akichora kwenye sehemu nyeupe.

Mama ambaye na ngozi nyeupe anatabasamu, huku akimwonyesha mtoto wake kalamu ambayo ni ya kutumika kuandika kwenye meza amabayo ni nyeupe. Mtoto huyu anatabasamu huku akiwa ameshika kalamu mkononi.

Mama mwenye nywele ndefu huku akiwa amevaa shati ya samawati, ameketi kwenye kiti cheupe akimtazama mtoto wake wakicheza na vitu vilivyo juu ya meza, ambapo juu ya meza hio nyeupe kuna kitabu moja.

Mama mwenye watoto wawili amevaa shati ya rangi ya samawati na nywele ndefu huku akiwa anatabasamu kuonyesha meno yake meupe .Anawaangalia mtoto wa amekaa kwenye kiti ya kujiskuma akiwa amevaa shati ambayo ni ya rangi ya kijani. Ana mtoto mwingine msichana ambaye ana nywele nyeusi huku akiwa anaandika na kalamu mkononi.

Mwanafunzi ambaye ana ngozi nyeupe anatabasamu, huku akiwa amevaa shati ya samawati akifanya vidole jinsi anavyoelekezwa na mwalimu wake, ambaye anatabasamu huku akionyesha meno yake meupe.

Ni darasa. Wanafunzi ameketi kwenye kiti. Kuna mwanafunzi mmoja ambaye hana uwezo wa kutembea. Amekaa kwenye kiti cha kujiskuma huku akiangalia ubao kwa makini kusikiliza ambacho mwalimu anafundisha. Wanafunzi wengine wapo kwenye viti vyao vya kawaida ambapo wana kitabu na kalamu mezani.

Shule ya Thika ambayo ni ya watu ambao hawana uwezo wa kuona, inafundisha watoto kuwa ulemavu wa mwili si ulemavu wa maisha ambapo wanafunzi wanaweza kuenda na kusoma.

Juu ya meza ambayo ni ya kijivu, kuna vitu yaa kuchora. Watoto wanne, mmoja akiwa amevaa saa nyeusi, mwingine akiwa anatabasamu huku anaangalia meza, wanatumia kuchora kutumia kalamu na vitu vya kuchora.

Juu ya meza kuna kitabu cheupe ambapo mwanamke mwenye nywele ndefu, akiwa amevaa shati nyeupe ana anagalia tarakilishi, huku akimwelekeza mwanake ambaye ana nywele fupi huku akiwa amevaa shati ya samawati iliyopitishwa mistari nyeupe akitumia tarakilishi.

Mwanamke ambaye anatabasamu huku akiwa amevaa shati ya samawati ameweka mkono kwenye juu ya meza ambayo ni ya rangi ya kijani akimuangalia mtoto ambaye anajusi ambayo ipo mezani, kuna mtu hapo ambaye ana kalamu na kitabu.

Nyeusi. Akiwa amevaa koti nyeupe na sketi nyeupe, huku amevaa shati ya ndani ambayo ni ya kijani. Anatabasamu huku akimwelekeza mwanafunzi ambaye amevaa miwani.

Mtoto aliyevaa miwani mwenye nywele nyeusi ndefu anacheza na vifaa vyake vya mezani ambavyo ni vya rangi za kupendeza. Bidhaa zake ziko juu ya meza ambayo ni nyeupe huku akiwa amekaa kwenye kiti cha kujisukuma.

Mwalimu aliyevaa miwani meusi na saa nyeusi mkononi huku akiwa amevaa shati ya samawati inayofanana na ya mwanafunzi . Anaonyeshana vidole huku mwanafunzi akiwa pia anaonyesha vidole. Katika mbali unaweza kuona nambari zilizoandikwa.

Kwenye darasa wanafunzi wawili wameketi pamoja, msichana na mvulana. Huku mvulana akionyesha msichana jinsi ya kusoma. Nyuma yao kuna mvulana mingine ambaye amevaa shati huku akiwa na kitabu mezani.

Watoto wawili wa kiume ambao wamekaa katika sakafu ya samawati wanacheza. Wote wana nywele fupi na miguu yao wamewekwa miguu ya chuma. Wote wanatumia midoli kucheza.

Wanafunzi wanne, ambao ni wa jinsia ya kiume, wenye nywele fupi, wanatabasamu , huku mmoja akiwa amevaa miwani na mwenzake ambao wamemshikilia, akiwa amekaa kwenye kiti cha kusukuma.

Mwanamke na mwanaume wamesimama mbele ya darasa ambapo mwanaume anaonyesha hesabu ambayo umeandikwa mbili ongeza tatu jumla huwa tano. Hesabu ingine umeandikwa ne kuongeza mbili jumla huwa sita.

Mwanafunzi ambaye amekaa huku akiangalia tarakilishi ambayo ni nyeusi iliyowekwa juu ya meza ambapo kuna kitabu . Nyuma yake kuna maktaba ambapo kuna vitabu vilivyopangwa na kando kuna dirisha ambapo kuna mmea mrefu uliochipuka.

Mwanafunzi aliyevaa suruali ya samawati na shati ya kijivu hana huwezi wa kutumia mikono kwa hivyo anatumia mguu wake ili kuweza kutumia tarakilishi nyeusi iliyoko mbele. Tarakilishi inaonyesha picha ya rangi nyeupe.

Mwanamke ambaye amevaa koti nyeupe ameshika nywele akipelekea upande wa nyuma. Anatumia tarakilishi ambayo ni nyeusi mbele yake huku akiwa ametabasamu ameketi kwenye kiti cheusi.

Mwanamke na mwanaume. Mwanaume anatabasamu huku akiwa anazungumza na mwanamke kutumia ishara. Mwanamke ana nywele ndefu na mwanaume amevaa shati nyeupe huku mwanamke akiwa amevaa shati ya kijivu.

Mama ya mtoto ambaye ana ulemavu, amekaa katika kiti cha kusukuma, huku mama anatabasamu, akimuonyesha mtoto wake kitabu kilichoandikwa kwenye rangi tofauti juu ya meza. Juu ya meza hiyo kuna vitu vingine vya kuchezea .

Mtoto aliyevaa nguo ya rangi ya njano, huku akiwa na maua kwenye kichwa. Ana kalamu mkononi huku akiwa anatabasamu. Anaandika kwenye karatasi iliyo juu ya meza. Kuna madirisha meupe yanayoonekana.

Katika ofisi yenye kuta jeupe, wanaume wawili na mwanamke mmoja, wote wanatabamu, mwanamke akiwa amevaa miwani na shati nyeupe akiwa na tarakilishi nyeusi na wanaume wawili huku wakiwa wanaangalia tarakilishi nyingine.

Kwenye mafundisho ambayo ni ya kutumia nyaya za umeme kushikanisha chuma, wanafunzi ambao wamevaa nguo ambazo ni za rangi ya samawati wanaangalia huku mwanamume mmoja amevaa barakoa ya rangi ya samawati na mwingine aliyevaa koti ambalo ni ya rangi ya kijani akiwa amevaa barakoa nyeusi.

Shule ya kujifundisha. Wanafunzi ambao ni wa kiume, wawili wakiwa wamevaa kofia ila wengine hawajavaa kofia , wakiwa na kitabu mezani pamoja na kalamu. Wana mashine mbele yao ambayo wanatumia.

Kwenye hospitali, kuna watu watatu ambao wamevaa koti nyeupe, huku wakiwa wamevaa barakoa ya samawati. Pia wamevaa kofia ya samawati kichwani, huku kuna meza kwenye chumba hicho.